Sehemu za kazi ni lazima ziwe na mpangilio maalum, ndiposa kuna mahali ambapo pametengwa na kuundwa vizuri kwa ajili ya kuweka stakabadhi ambazo zinatumika na wafanyakazi hapo ofisini.

Uogeleaji pia ni mchezo wa riadha ambao umekubalika nchini Kenya, na kuna watu ambao pia wamejitokeza katika mashindano haya, na wakaweza kujiwania taji mbali mbali.

Majengo ya ghorofa ni muhimu sana katika mashirika mbalimbali na vilevile shuleni kwa sababu yana uwezo wa kuchukua nafasi kidogo tu lakini kuunda nafasi kubwa sana kwa ajili ya wanafunzi kusoma.

Ni jukumu la wazazi kuwasaidia watoto kujua kusoma. Na hivyo wazazi wanahitajika kuwanunulia watoto vitabu, ambavyo vitawasaidia kuweza kuendeleza lugha.

Ulemavu hauna uwezo wa kumzuia binadamu yeyote kutimiza maono yake. Hivyo tuna mwanariadha kwa jina Kimani, ambaye ni kipofu na aliweza kushinda katika michezo ya riadha ya ukimbiaji.

Ulemavu haimaanishi kuwa una upungufu wa namna yoyote ile. Unaweza kutumia kile ambacho Mungu amekubariki nacho, kuhakikisha kuwa umeishi maisha kama mwananchi yeyote wa kawaida.

Teknolojia imerahisisha kazi katika idara mbalimbali nchini. Utapata tuna tarakilishi ambazo zimewekwa ili kuweza kuwasaidia wafanyakazi kuhakikisha kuwa mambo yamefanywa sawasawa.

Katika shule mbalimbali nchini Kenya, utapata maandishi pamoja na picha zimewekwa ukutani, ili kuweza kuwasaidia wanafunzi kujifunza, wakati wowote ule wanapopita.

Mzee mmoja, ambaye amevalia suti ya samawati huku akiwa amevalishwa ua. Anazungumza katika kongamano, ambalo linaonekana kuzungumzia masuala ya watoto ambao wana.

Mtaalam mpya wa CBC utahakikisha kuwa wanafunzi wote wanauwezo kutumia teknolojia na kuingia mitandaoni kwa ajili ya kuendeleza masomo yao. Kila mahali duniani teknolojia imekumbatiwa.

Kuna wananchi ambao wanamiliki majengo ya kifahari, ambapo utapata tuna ghorofa moja au mbili kwa familia moja tu na vilevile huwa wameweza kulinda mazingira yao kwa namna ya kufurahisha.

Mikasa ya moto, huweza kutokea mahali popote, na hivyo ni muhimu, kwa sehemu tofauti kutengwa kwa ajili ya kuwaweka watu salama, iwapo kutazuka mkasa wa aina hii.

Katika shule za chekechea, utapata walimu wao wameweza kuunda mabango, au hata michoro ambayo, yanawasaidia watoto hawa kuweza kusoma, na kuweza kuelewa kuandika.

Walemavu wengi nchini Kenya, wameonyesha kuwa wana uwezo wa kuishi maisha kama binadamu yeyote yule. Hivi utapata wengi wamejitokeza katika mashindano ya michezo mbalimbali.

Katika shule nyingi za secondary kote nchini Kenya, tuna maabara tofauti, kuna yale ya chemia, na yale ya biolojia, na yote huwa na vifaa tofauti, kulingana na masomo hayo.

Binadamu ambao wana ulemavu wa kuona pia, wanaweza kujiunga katika michezo ya riadha, wakiongozwa na wale ambao wana uwezo wa kuona vizuri. Kwa hivyo ni muhimu kwa watu wote kuchukuliwa kuwa sawa.

Mashindano ya riadha yanaendelea katika nchi mojawapo kule marekani. Wanariadha wawili wa Kenya wanatembea kuelekea upande mmoja, huku mmoja wao akiwa amefunikwa macho kwa kitambaa cheusi.

Mazingira ya shule yanapaswa kulindwa vizuri na kunadhifishwa, ili watoto wanapokuwa pale wana furaha na hamu kubwa ya kusoma. Utapata kwenye ukuta wa madarasa mbalimbali tuna wanyama ambao wamechorwa na vitu vingine vya kufurahisha.

Binadamu yeyote ambaye ana upungufu wa namna yoyote mwilini, anapaswa kufahamu kuwa, kuna wengine kama yeye ambao wamekuwa na uwezo, wa kufanya vitu ambavyo wale wa kawaida wana uwezo wa kufanya.

Katika mtaala mpya wa CBC, inafahamika kuwa ni muhimu sana kwa wanafunzi wote kujua maswala ya teknolojia. Pindi muda unapoenda ndivyo tunaelewa kuwa ni muhimu sana kwa kila binadamu kuwa na ufahamu wa mtandao.

Katika chumba kimoja, tuna kabati mbili ambazo ni wazi. Moja ni ya rangi nyeupe, nyingine ni ya rangi ya maji ya kunde. Kwenye kabati hizi kuna vitu vichache sana.

Katika hospitali nyingi nchini wagonjwa huweza kupigania maisha yao. Hivyo utapata kuna silinda za gesi ya oksijeni, ambazo zimewekwa ili kuweza kuwasaidia kuokoa maisha.

Watoto wote wana haki ya kucheza, baada ya wao kukaa shuleni na kusoma pia wanapaswa kupewa nafasi ya kuenda michezoni. Tuna sehemu mbalimbali ambazo zimetengwa hususan kwa sababu yao.

Katika ukuta wa darasa la chekechea kuna maandishi mbalimbali, kuna yale ambayo yanaonyesha miezi katika mwaka, vilevile kuna maandishi ubaoni ambayo yanaonyesha herufi tofauti tofauti.

Faili zenye rangi tofauti zimewekwa juu ya kabati, ambayo ipo karibu na ukuta ambao ni wa rangi nyeupe.

Ni muhimu sana kwa kila mtu kunadhifisha mazingira yake. Ndiposa uwe mahali ambapo pana usafi, basi ni lazima uweze kudumisha usafi.

Mashindano ya uendeshaji wa baiskeli yanaenziwa katika nchi za kigeni. Nchini Kenya ni nadra sana kupata mambo haya yakifanyika japo tuna sehemu tafauti tafauti ambapo utapata tuna wale ambao wanajikakamua ili kuwakilisha nchi yao.

Michezo ni sehemu kubwa katika maisha ya watoto, kila jiji linapaswa kuweka sehemu ambazo zitatengewa tu michezo ya mitoto mbalimbali ili waweze kutuliza akili baada ya masomo.

Teknolojia ni jambo ambalo limekumbatiwa sana kote nchini hivyo utapata tuna kompyuta mbalimbali ambazo zimewekwa katika afisi ili kuweza kurahisisha kazi ya binadamu. Iwapo unataka kutafuta kitu kwenye mtandao basi inakuwa ni virahisi sana.